Kuna dawa kwenye meza ambayo ni dawa za tembe za mviringo pia kuna kipima joto kuonyesha kwamba kabla ya kupewa dawa labda mgonjwa hupimwa joto ili kujua kama anweza kutumia dawa hizi.

Watu hao wanazungumza mmoja wao akiwa ameshikilia mfereji wa kunawa mikono, inaonekana kana kwamba wanajadili jinsi watakuwa wakitumia maji kunawa mikono ili kuhakikisha usafi na kuzuiya magonjwa mbalimbali.

Daktari na muuguzi wanashughulikia mtoto mmoja ambaye anaonekana kuwa amefunikwa macho. Mtoto huyu ameweka mkono wake juu na daktari huyu anaonekana kutazama mdomo wake kwa kuwa mtoto huyu amefungua mdomo wake wazi.

Hii ni mashine ya kushona barakoa. Mwanamke huyu anashona kwa ujuzi kwa kuwa amekuwa akifanya kazi hii. Pia yeye amevalia barakoa na kuna barakoa kadhaa kwenye meza. Wanasaidiana na watu wengine kwa kuwa wengine wako kando yake.

Mtu huyu amevaa nguo ya kuzuia virusi amevalia glavu ili aweze kushika vitu mbalimbali bila kuambukizwa. Wanaweka dawa kwenye nyumba hii ili kuzuia virusi kuingia nyumbani humu na pia kuwezesha watu wa nyumba hii kuishi vizuri bila virusi.

Daktari huyu anajitayarisha kabla ya kwenda kutoa matibabu, anavalia vizuri ili kuzuia magonjwa kwa kuwa yeye anashughulikia wagonjwa wenye labda wana magonjwa yaliyo na makali.

Wanafunzi wa shule ya msingi, wanachota maji ya kunywa katika tenki ya rangi ya bluu. Wanapanga laini ili kuhakikisha kila mtu amepata maji. Wamevalia sare nadhifu. Kuna mwalimu anaye watazama ili kuhakikisha wasimwage maji haya.

Hii ni chanjo ya measles, mumps na rubela , chanjo hii ina virusi vilivyo hai, virusi hivi, ingawa viko hai, vina nguvu ya chini, ili mwili iweze kupigana nayo bila kukuwa mgongwa.

Wanume wawili wanazungumza wanaonekana kuelewana kwa kuwa hawapigani. Mmoja anaendesha pikipiki, mmoja ni muuzaji. Ni kama kwamba huyu mwenye pikipiki anataka kununua bidhaa ya huyu muuzaji.

Watu hawa wameketi wakingoja kuhudumiwa. Mhudumu mmoja anaonekana kuangalia kitabu chake, labda kuhakikisha kwamba aliandika kila kitu ambacho alihitaji kuandika. Kuna watu wanaosubiria kwenye kiti na wengine wamesimama kwa kuwa wakati wao wa kuhudumiwa umefika.